Mikono ya mtu ikijaza fomu. Amevaa shati la samawati. Anaandika kwa kalamu nyekundu kwenye daftari kubwa la kijani. Karatasi nyingi za matibabu zimepangwa mezani. Baadhi za fomu zinaonekana kuwa za hospitali ya gatuzi ya Kajiado.

Mfanyikazi wa afya akimpatia mtu sindano mkononi. Wote wamevaa barakoa. Mfanyikazi amevaa koti jeupe na aproni ya kijani. Kwa nyuma kuna watu wengine wamekaa, baadhi yao pia wamevaa barakoa. Inaonekana kama kituo cha chanjo au matibabu ya jamii.

Mwanamke mzee amevaa barakoa. Mwanamke mwingine anamkabidhi nyaraka labda zinazohusiana na matibabu. Wote wamekaa kwenye viti na mazingira yanayo onekana kama kituo cha afya au eneo la usaidizi. Ni taswira muhimu ya huduma za afya za jamii.

Mfanyikazi wa afya akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Amevaa miwani ya uslama na shati jeupe. Mgonjwa amefunikwa blanketi na mashuka, mwanamke mwingine ameketi karibu. Chumba kinaonekana kuwa wodi ya hospitali au zahanati.

Mzee akipokea chanjo kutoka kwa muudumu wa afya. Mwanamke amevaa barakoa ya samawati na anaonekana akishika mkono wake baada ya kudungwa sindano. Muudumu wa afya amevaa shati jeupe na barakoa. Nyuma yao kuna meza na sanduku la kubeba chanjo.

Kliniki ya meno inayotembea astro dental . Lori jeupe limegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi, nembo nyekundu ya moyo na jino inaonekana pande za gari. Miti na vichaka vimezunguka eneo hilo, vikionyesha mazingira ya nje. Huduma hii muhimu huwafikia watu wote, mahali popote.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikitoa huduma za afya kwa jamii. Kliniki hiyo ni gari kubwa lililobadilishwa kuwa kituo cha matibabu. Bendera kubwa nyeupe yenye nembo ya WE Beyond Zero, Inspiring Actions Changing Lives imening'inia upande wa gari, kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango wa gari na daktari wa afya amesimama kwenye mlango.

Kliniki ya rununu ya Beyond zero , watu kadhaa wamesimama karibu nayo, mwanamke mmoja ameshuka ngazi, wengine wanasubiri chini. Gari hilo ni jeupe, na lina nembo ya shirika, kuna bendera nyekundu chini, huduma ya afya huwafikia wananchi vijijini.

Lori la Beyond Zero Mobile Clinic gari hili jeupe kubwa lina mabango yenye nembo ya Beyond Zero na ujumbe Inspiring Actions Changing Lives. Kuna milango na madirisha upande wake limesimama kwenye barabara ya lami. Picha inaashiria huduma za afya zinatolewa kwa jamii.

Matatu lenye rangi nyeupe na kijani limeandikwa curex mbele na nyuma juu ya paa kuna chuma ya kubebea mizigo na ngazi imewekwa nyuma limetunzwa vizuri na linaonekana tayari kwa safari limeegeshwa kwenye uwanja mdogo mwekundu.

Kundi la watu wakiandamana barabarani. Wamebeba mabango mawili makubwa, moja likisema, penda macho yako, na jingine, hospitali ya mafunzo ya Moi siku ya macho duniani. Katikati kuna daktari aliyevaa koti jeupe akitabasamu.

Mikono ya daktari wa meno ikiwa amevalia glovu za buluu. Anashikilia vifaa viwili vya meno, kioo kidogo cha duara, na kifaa chenye ncha kali. Vifaa hivyo vinaonekana vikiangaza, mandhari nyuma imefifia ikonyesha mazingira ya kliniki.

Kinywa kinachotabasamu, meno meupe safi yanaonekana wazi. Midomo ina rangi ya kuvutia, ngozi inaonekana laini na yenye afya. Shingo na mabega yanaonekana kidogo, tabasamu hili linaonyesha furaha.

Daktari wa meno mwanaume akimchunguza mgonjwa mwanamke. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa ya kijani na glavu nyeupe. Anatumia zana za meno ndani ya mdomo wa mwanamke ambaye amevaa miwani na amefumbua mdomo. Ni tukio la kawaida katika kliniki ya meno.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa. Amevaa sare ya blue na glavu nyeupe. Anatumia vifaa vya kisasa katika matibabu. Mgonjwa amelala chini. Uso wa mgonjwa unaonekana wazi. Kuna kioo kidogo cha maji. Ni utaratibu wa kitaalamu.

Vifaa vya usafi wa meno vilizopangwa juu ya uso wa samawati kuna muswaki kadhaa yenye rangi tafauti, fulosi ya meno ziko katika vifuangisho vyake vifaa vya daktari wa meno kama vile vioo na sana vingine viko pia, vifaa hivi ni muhimu kwa kutunza afya ya kinywa.

Sehemu ya uso ya mwanaume kwa karibu mwenye ngozi nyeusi. Anatumia kijiti au mzizi wa mmea kusafisha meno yake. Meno yake yaonekana meupe na safi. Kijiti hicho kina ncha iliyofinyangwa au kutafunwa na kinashikiliwa kwa mkono wake.

Mwanaume ambaye ametabasamu. Ufizi wake wa chini hauna jino moja. Anashikilia mmea mrefu ambaye anatumia kusafisha meno yake. Uso wake una furaha. Mkono wake unaonekana wazi.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko, maji ya kahawia yamejaa barabarani, watu wazima na watoto wamekusanyika sehemu ya juu. Baadhi, wamekwama ndani ya maji, vitambaa vimeninginia kwenye ukuta hali inayoonekana ya dharura. Hili ni jambo la kawaida wakati wa mvua nyingi.

Gari la kijani kibichi la 911 troop .Mwanaume amevaa sare na kofia ya chuma akishikilia ngao ameruka juu ya gari. Hii inaonyesha operesheni maalum au zoezi la usalama. Anga lina mawingu na miti inaonekana nyuma.

Eneo lililoshambuliwa na mafuriko makubwa. Maji ya mafuriko yamefunika barabara na maeneo ya chini. Watu wako ndani ya maji, wengine wakiwa wametulia kwenye meza za juu. Mandhari ya nyuma yanaonekana, huku hali ikionekana kuwa hatari na ngumu.

Mafuriko makubwa, maji yamejaa barabarani, wanaume wawili wanamsaidia ajuza mmoja kuvuka. Mwanamke anashikiliwa na wanaume wawili, maji yanaonekana kuwa na matope. Nyumba zimezingirwa na maji, wengine wamesimama kando.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wengi wao wamevaa kofia ngumu za usalama za samawati na jaketi za kuaisi mwanga zenue rangi ya manjano na nyekundu wanaoekana wakiwa nje kwenye eneo la ujenzi na miradi. Baadhi yao wanazungumza na kujadiliana.

Mpiga mbizi akiogelea chin ya maji amevalia suti nyeusi ya kupiga mbizi akiwa na vifaa kamili, amezungukwa na samaki wengi wa rangi tofauti wakionekana kuogelea huru.

Shamba la mizabibu iliyopangwa vizuri, ikienea mbali chini ya anga lenye mawingu. Mizabibu ni mingi na ya kijani kibichi, ikiungwa mkono na nguzo za mbao. Udongo kati ya safu ni wazi. Ukiwa na majani makavu. Njia ya katikati inaongoza jicho mbele, ikionyesha ulkubwa wa shamba.

Kundi la vijana wakifanya kazi ya kusafisha mfereji wa maji machafu. Wamevaa nguo mbalimbali na wengine wanatumia majembe. Uchafu mwingi unaonekana kwenye kingo za mfereji. Nyuma yao kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa mabati ya kijani. Anga linaonekana wazi, inaashiria juhudi za jamii katika usafi, labda hapa Kenya.

Mzima moto akiwa amevalia sare ya kazi akijaribu kuzima jengo linalo waka moto mkali. Moshi mweusi na mweupe unatimka angani. Povu jeupe limetapakaa ardhini karibu na jengo hilo. Mti mmoja au miwili inayoonekana nyuma ya mwanamke huyo.

Shamba kubwa la majani chai, lenye majani mabichi. Mimea imepangwa vizuri ikitanda mbali, hadi upeo wa macho. Juu anga lina rangi za kupendeza za machweo, likichanganya samawati, zambarau, na dhahabu. Miti michache inaonakana mbali, ikiongeza uzuri wa mandhari. Ni taswira ya utulivu.

Ukanda safi ndani ya jengo la hospitali. Sakafu ina vigae vyeupe na vyeusi vilivyong'aa. Upande wa kushoto kuna kitanda cha uchunguzi. Juu yake kuna mabango mawili yanayoelimisha kuhusu afya ya macho yamening'inia ukutani.

Chumba cha upasuaji ambapo madaktari wanashughulika na upasuaji wawili au zaidi wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi na kofia za upasuaji huku mmoja wao akiwa amesimama mbele ya skrini kubwa inayoonyesha picha ya ndani ya mwili labda au kutoka kwa kamera.

Wodi mpya ya hospitali. Vitanda vingi vipya vimepangwa vizuri vikiwa na magodoro ya kijani na fremu za samawati na nyeupe. Mashine za kisasa za matibabu zimeonekana kando ya kitanda. Mabango yenye nembo ya Mozzart Bet yanaonyesha msaada kwa huduma wa afya.

Chumba cha uchunguzi wa matibabu kiwa na mashine ya x-ray . Mashine inaonekana kubwa na ya kisasa ikiwa na paneli za kudhibiti. Kuta ni nyeupe na kuna waya nyingi zilizounganishwa. Sakafu inaonekana safi.

Mwanaume ameinama kwenye jokofu kubwa amevalia koti jeupe la maabara. Jokofu ziko karibu na dirisha. Nje kuna majengo mengine. Chumba kinaonekana kuwa maabara. Stuli ya ofisi ipo karibu hali ya ndani ni safi inawezekana anatafuta sampuli.

Kifaa cha hospitali cha kufwatilia hali ya mgonjwa. Kinaonekana kuwa Idan IM3 . Skrini inaonyesha namba mbalimbali ambazo kwa kawaida huwasilisha mapigo ya moyo, shinikizo la damu na viwango vingine ambavyo ni muhimu. Kifaa hicho kimewekwa karibu na kitanda cha hospitali.

Kiti cha magurudumu kipya. kiti hicho kina rangi ya fedha na samawati sehemu yake zimefunikwa na plastiki magurudumu yake yanaonekana yang'aa. Sakafu ina vigeo vyeupe. Kiti hiki kimetengenezwa kwa chuma, ni kifaa cha usafiri.

Seti ya zana za upasuaji zinazotumika kwa tohara kama inavyoonyeshwa maandishi circumcision set kwenye karatasi iliyo ndani ya trei za chuma. Seti hii inajumuisha vyombo mbalimbali vya upasuaji vilivyotengenezwa kwa chuma cha pua kama vile mkasi na vibano.

Kifaa cheusi cha matibabu kikiwa na sehemu ya chuma inayong'aa. Karibu yake kuna chombo cha plastiki chenye baadhi ya vifaa vingine. Vitu hivyo vimewekwa juu ya meza ya kahawia. Kifaa hiki hutumika kukagua masikio au macho ya wagonjwa.

Rundo kubwa la magodoro meusi. Yamefungwa kwa plastiki nyeusi. Yamepangwa kwenye ustadi. Yamerudikana juu ya vigae vya rangi ya kahawia nje ya jengo. Nyuma kuna jengo lililokuwa limejengwa kwa matofali. Inaonekana magodoro haya yameandaliwa kwa usafirishaji.

Mashine ya kupima shinikizo la damu. Kifaa cheupe cha honron kiko kushoto. Kuna mshipi wa kijivu wa mkono uliounganishwa. Sanduku nyeupe linaonekana sehemu ya kulia. Iko kwenye meza ya mbao.

Muuguzi akiwa ameketi chini. Anaonekana kuchoka. Amevaa magwanda ya samawati, glavu za samawati, na barakoa imeshushwa kidevuni. Mikono yake imeunganishwa, akionyesha mawazo au maombi.

Bango kubwa kuhusu afya ya akili .Mwanaume anaonekana ameshika kichwa akionyesha mawazo. Taarifa muhimu zipo juu yake. Rangi ya kijani, blue na zambarau zimetumika. Inaelezea umuhimu wa kujijali. Johnson and Johnson wameidhamini. Inaelimisha umma. Ni ujumbe muhimu sana.

Sanduku la chanjo ya Polio ya mdomo Novel oral polio virus vaccine type 2 kutoka Biofarma. Sanduku jeupe lina maandishi meusi na waridi, yakionyesha lina dosi 50 na chupa 10 za mililita 5 kila moja.

Sanduku la dawa, jina la chapa careone Acetaminophen 500mg . Kuna sanduku la samawati na chupa nyeupe ya plastiki. Sanduku linaonekana upande wa kushoto, likionyesha vidonge vya rangi nyekundu.

Pakiti mbili za dawa za kupunguza maumivu zinazoitwa Ibex. Kila pakiti ina vidonge ishirini na vinne. Zinatengenezwa na sanofi. Ndani yake kuna Ibuprofen, paracetamol , na cafeni. Yote ni dawa.

Dawa ya kikohozi ya Acromorol B yenye Aclofenac na Paracetamol . Sanduku la kijani kibichi na nyeupe lina picha ya mtoto mchanga ikionyesha ni kwa ajili ya watoto. Chupa ndogo iliyojaa kimiminika cha kahawia inaonekana kando na lebo yake inaonyesha maelezo kama vile kiasi.

Mwanamke anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya akimhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti. Mwanamke huyo amevaa barakoa na nguo za hospitali akimelekeza mwanaume huyo kwa upole. Amevaa shati la miraba minne na suruali ya jeans .Pia amevaa barakoa. Wote wawili wamekalia viti vieupe vya plastiki karibu na meza ndogo ya mbao.

Mtoto ambaye amebebwa na mama yake anapokea chanjo. Chanjo hii ni sindano katika paja. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali. Hali ni tulivu. Utunzaji wa mtoto unaonekana kuwa muhimu katika afya yake.

Mkono wa mtu ukiwa umepokea sindano. Mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu za samawati na anachoma sindano kwenye bega ya mgonjwa. Chupa ndogo ya chanjo yenye lebo ya covid-19 inaonekana wazi. Ngozi ya mgonjwa inaoekana wazi na bega lake limefunikwa kwa kitambaa.

Mtaalumu wa afya akimhudumia mtoto huku mamake amembeba. Mhudumu anampa chanjo, ya matone matone. Mhudumu mwingine anamshikilia mtoto mwingine, akingojea huduma. Mazingira yanaonekana kama kliniki au kituo cha afya.

Muuguzi mwanamke mwenye nywele zilizosokotwa amevaa barakoa na sare ya rangi ya bluu. Anampa sindano mwanaume aliyeketi. Anashika mkono wake kwa uangalifu wakati akimchoma sindano kwenye bega. Mwanaume huyo pia amevaa barakoa na shati la miraba la rangi ya bluu na nyeupe.

Mhudumu wa afya wa kike akimpaa mtoto matone mdomoni ya chanjo. Mwingine amebeba mtoto huyo kwa umakini. Meza ya kijani inaonekana nyuma ikiwa na vifaa vichache vya afya. Eneo linaonekana kuwa nje.

Wodi hospital iliyojaa wagonjwa. Ina vitanda vingi na kuta zimepakwa rangi ya waridi. Katikati ya picha, mwanamke ameketi kitandani akimshika mtoto mdogo. karibu naye msichana ameketi chini ya akizungumza naye. Wagonjwa wengine wanaonekana wamelala vitandani mwao mbali.

Wanafunzi watatu wakiwa wamebeba watoto wachanga. Wamevalia sare ya mashati meupe na kanga zenye miraba ya kahawia na nyeupe. Watoto wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Inaashiria jamii kuachilia wasichana kupata mimba, mapema zaidi.

Mikono miwili ikifanya uchunguzi wa damu. Mtaalamu amevaa glavu nyeupe. Anachukua sampuli ndogo kutoka kwa kidole. Damu inaonekana kwenye kifaa. Mgonjwa amevaa nguo ya samawati. Hali hii inaonekana shwari. Upimaji wa haraka unafanyika.

Dawa mbalimbali na vifaa vya matibabu. Vidonge vya rangi ya samawati na nyeupe zimetawanyika juu ya karatasi. Sindano inaonekana katikati karibu na chupa ya dawa. Neno, malaria, limeandikwa kwa herufi kubwa mbele ya picha hio.

Kundi la watu wakifanya usafi. Mwanamke mmoja amevaa kofia na glavu. Anashikilia mfuko mweusi wa takataka. Mtoto mdogo anamsaidia kwa bidii. Watu wengine wamevalia fulana nyeupe. Eneo hili linaonekana chafu. Wanajihidi mazingira yawe safi.

Muuguzi akimjali mgonjwa kitandani ambaye ni mwanamke. Amevaa kofia nyekundu na barakoa ya samawati. Anamgusa mgonjwa kwa upole kifuani. Logo ya KNH inaonekana, ikiashiria hospitali ya Taifa ya Kenyatta.

Mfanyikazi wa afya anampa mtoto mdogo chanjo ya matone mdomoni. Mtoto amefungua mdomo wake. Mlezi amekaa chini karibu na mtoto. Wote wanaonekana makini na mchakato. Ni tukio muhimu la afya ya umma.

Kifaa cha kunawia mikono. Kimeundwa kwa chuma cheupe kikiwa na ndoo kubwa ya samawati ambayo huhifadhi maji. Chini yake kuna beseni la samawati tayari kwa kunawia. Bomba ndogo limewekwa katikati likitoa maji. Chupa ya sabuni ya maji ipo pembeni ikitumika kusafisha.

Mwanamke anajaza maji. Amevaa barakoa na nguo nyekundu. Anatumia simu yake. Maji yanatiririka kutoka bomba. Kuna matangi matatu ya manjano. Mwanaume mwengine amekaa ndani ya kibanda cha blue . Anaangalia kupitia dirisha.

Mashine ya mazoezi ya kuinua uzito, ina fremu ya chuma imara kwenye kiti cheusi chenye mto na sehemu ya kuweka mgongo. Kuna sahani za uzito zilizopachikwa kwenye pande zote mbili za mashine tayari kwa matumizi. Hutumika kuimarisha misuli ya mabega na kifua. Rangi yake kuu ni kiijivu isiyong'aa na nyeusi.

Mkono wa mtu ikishiria ishara ya amani au nambari mbili. Vidole viwili vimeinuliwa huku vingine vikiwa vimekunjwa, ngozi imeonekana kahawia ikionyesha mishipa ya damu.

Mashine kubwa ya mazoezi ya nguvu. Ni nyeusi na ina viti vya ngozi nyeusi. Kuna sehemu ya kupakia uzani kwenye pande zote. Muundo wake unaonekana dhabiti. Inaonekana kama kifaa cha kisasa cha kufanya mazoezi, labda kwenye ukumbi wa mazoezi.

Mwanamume mwenye misuli tinginya akiwa amefunga mkono wake kwenye kamba nene. Amevaa glavu moja ya kijivu. Inaonekana akijiandaa kwa mapambano. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu wakishuhudia na majengo yanayoonekana kwa umbali.

Kundi la vifaa vya mazoezi vinatofautiana kwa uzito kama inavyoonekana kwenye moja ya yenye kilo kumi na sita. Vina rangi tofauti kwenye vishikiliwa. Vimepangwa kwenye uso tambarare vinatumiwa sana kwenye ukumbi wa mazoezi.

Wachezaji wa raga mmoja akiwa amepiga magoti kutokana na maumivu huku daktari akimhudumia. Wote wamevaa jezi zao za michezo. Daktari ana fulana yenye maandishi Medic . Mandhari inaonyesha uwanja wa raga wenye nyasi fupi. Picha inatoa hisia za majeraha ya michezo.

Mimea mingi ya kijani kibichi, ni mimea ya mihogo, kuna majani makubwa yenye umbo la nyota, mashina ya mimea yana rangi ya zambarau. Nyuma, kuna miti mirefu, anga ni samawati, na kuna jua kali. Mimea inafurahi ukuaji mzuri.

Mimea ya ndizi yenye majani makubwa mapana ya kijani kibichi, huku jua likimulika upande wa kulia likitoa mwanga. Udongo unaonekana nyuma, na baadhi ya majani yanaonekana kuwa yamechanika kidogo, yakionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba la miogo yenye majani mabichi na shina nyekundu. Mimea hio inaonekana yenye afya na imepandwa vizuri. Kwa nyuma kuna miti mirefu na mimea mingine iliyoota, ikionyesha mazingira ya kilimo kijijini. Ardhi chini ya mimea ina udongo wazi.

Mmea wa muarobaini mwenye majani manene, marefu na ncha kali. Baadhi ya majani yanaonekana kukatwa. Kwa nyuma kuna ukuta wa kijani kibichi wa mimea mingine, ukiashiria mazingira ya bustani. Mwangaza wa juu unafanya picha iwe na nuru nzuri. Mmea hutumika kama dawa ya kienyeji.

Mti mkubwa wenye majani mengi. Jua linapenya kupitia majani. Mwangaza mkali unatoka juu. Gome la mti linaonekana la zamani. Nyuma, kuna miti mingine. Ni mandhari ya asili. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri. Miti hutoa kivuli vizuri.

Mmea wenye majani ya kijani, majani yanaonekana kuwa vumbi jingi, shina nyebamba zinapita. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya udongo, mimea mingine vidogo vidogo inazinguka. Inatumika kama dawa ya kitamaduni.